Picha hili linaonyesha zizi la ng'ombe ambayo imejengwa kutumia mti na paa la mabati. Zizi hili lina ng'ombe ndani ambayo inakunywa maji kutoka kwa zege. Tukiangalia hapo nje tunaona kibuyu cha manjano ambayo inakaa ya kutumika kuchota maji ya kumwaga hapo ndani ya zege. Tukiangalia pahali ambapo zizi hili limejengwa inakaa pahali ambapo ni wazi ama pengine ni nyumbani.